Hili ni duka la vifaa vya urembo, vikuku, na hereni vimewekwa kwenye stendi. Mifuko ya wanawake, na miwani ya jua, imepangwa kwenye rafu.

Jumba la kisasa la kuonyesha magari limejaa magari mbalimbali. Magari mapya yanapangwa kwa uangalifu yakionyesha miundo na rangi tofauti.

Watu wengi wako sokoni, wakitazama bidhaa mbali mbali .Nguzo za bidhaa za kitambaa ,nguo na sanamu za mbao zinauza kuonesha soko lenye shughuli nyingi.

Duka la viungo lenye wingi wa bidhaa zilizopangwa vizuri. Vyakula mbalimbali kama pilau masala na curry powder vimehifadhiwa kwenye mkopo.

Jengo la soko la kisasa la Kikuyu limefunguliwa likiwa na bidhaa mbalimbali. Wageni wanaweza kununua matunda, mboga, nguo na bidhaa zingine.

Katika soko, kuna ndizi zilizoning'inia, nyanya, mahindi, viazi, karoti, na mboga nyingine nyingi zimepangwa. Mfanyabiashara amesimama karibu na bidhaa zake.

Jengo refu la kisasa linafaa kuwa jengo la makazi linaloitwa Symphony Residence huko Lavington, Nairobi.

Majengo kadhaa yanatofautiana Kwa rangi na ujenzi chini ya anga la samawati. Waya za umeme zinavuka angani zikiashiria miundombinu ya mijini.

Jengo refu la kisasa linasimama likiwa limezungukwa na anga la samawati lenye mawingu meupe. Mkono wa mtende unaongeza mguso wa asili karibu na muundo huo mrefu.

Jengo refu lenye ghorofa tano, lina fremu za madirisha meusi, na ukuta wa samawati bahari. Ishara ya three unit complex ipo huku juu, na miale, mabati ikiwa chini.